Vikiwa vimepangwa kwa njia ya kipekee, ili kuwezesha mtu kujua ni ya nani. Hivi ni vitambulisho vinavyodhibitisha na kudhihirisha kwamba mtu ni mkenya.

Naibu rais wa nchini Kenya akiwa ametoka kwenye afisi huku akitoka kwenye milango wanajaribu kujadiliana na huyu kiongozi kwa jambo lile linalotekelezwa kwenye afisi hili.

Anapotoa hotuba waziri mkuu wa kifedha bwana John Mbadi. Viongozi wenzake wakiwa wamepiga doria wakisikiliza anayoyazungumza.

Mashabiki hawa wanaonyesha furaha kwa nyuso zao, wengine wakiwa wamebeba vifaa vya kupaza sauti wanaposhabikia timu fulani.

Huyu ni rais, wa Jamuhuri wa Kenya, akiwa anapokea zawadi. Anayemzawadi ni wakili mkuu akijaribu kumpongeza kwani kazi yake ni nzuri.

Mashabiki, wanaendelea kushabikia timu. Wanaonyesha furaha na umuhimu vigelegele na kwa ishara ya mikono inayoonyesha kwamba wanashabiki.

Akitabasamu rais mstaafu bwana Uhuru Muigai Kenyatta wakishikamana na kushikana mikono pamoja na huyu mwanadada, wote kwa pamoja wana furaha.

Ni kwenye afisini. Afisini hapa maandishi yanadhihirisha kwamba ni mahali ambapo umewekwa ili kupokea maneno au neno ambalo unalo linalokusumbua.

Mashabiki hawa wako kwa umoja wakishabikia na kushangilia mchezo unaoendelea kwenye uwanja, wakibeba bendera ishara kuwa wako katika umoja.

Hawa ni wachezaji wa netiboli wakiwa wanaonyesha ujuzi wao, mwenzake akiwaanataka kumzuia kutofunga bao.

Watu hawa wakubwa kwenye serikali, wamekusanyika hapa wakijuzwa kwa kinachoendelea kwa hiki chombo cha kipakatalishi.

Watu hawa wameketi chini, baada ya kuwa na mkutano ya mawakili, wanaoshughulika kwa kutatua kesi na kuleta amani miongoni mwa watu.

Kwenye uwanja, kuna wachezaji wanaomenyana waking'ang'ania mipira hoti kando. Kuna mashabiki pia wako wamepiga doria, wakijaribu kutazama michezo unaoendelea.

Ni raisi wa Jamhuri ya Kenya, Bwana William Samoei Ruto, akiwa amesimama wima akitaka kukula kiapo kwa kulinda na kwa kusimama kwa sheria zinazolinda, ili aweze kulinda nchini Kenya kwa njia ipasavyo.

Wakiwa wametulia hapa wanadada hawa, wakingoja wanao na mahitaji kuwahudumia, mzee huyu amejongea ili apokee huduma la matatizo aliyokuwa nayo.

Vitambaa vimeinuliwa vilivyo na rekodi inayoonyesha kwamba ni mashabiki wa timu fulani, wamejiandaa kwa pamoja wakishabikia.

Ni dakika chache zimesalia na kisha timu hii inaingia kwenye uwanja, ili kuanzisha michezo yao. Wamekua na shughuli za kufanya mazoezi hapa na pale kuhakikisha kwamba wako tayari kupambana na timu itakayo kuja kushughulikana ama kupambana nao.

Katika maandishi haya yanaonyesha kwamba kuwepo kwa mahali ama chumba kinachoweza kusikiliza na kutekeleza matakwa ya mwananchi kawaida.

Akiwa ameketi chini akihojiwa kinara huyu bwana Raila Amollo Odinga, viongozi wengine wakiwa wamesimama, wakingonjea amaliziwe.

Watu hawa wamepiga doria huku watoto wakingoja wakiwa wanasubiri ili waweze kushughulikiwa kwa jambo walilokuwa nalo, ambalo liliwaleta kwa mahali hapa.

Wapendwa hawa wanapata kujiandikisha, kwa kilichoko ama kwa nia fulani. Wanao washughulikia wameshika kalamu, wakiwa wanaweka majina zao na vitu zingine zinazo wahusu watu hawa.

Ni rais mstaafu bwana Uhuru Muigai Kenyatta, wakishikana mikono wakitabasamiana na huyu kiongozi, akiwa pamoja na viongozi wenzake.

Ni mahali pa kupata usaidizi kwa changamoto inayokumba watu. Hapa tuna watu ambao wako na mahitaji, wakijongelea na kupata kuingia ndani ili wapokee usaidizi kutoka katika chumba hiki.

Hii inaonyesha umoja ,upendo na urafiki kwenye ushabiki wakishabikia inji yao inji kenya

Ni kwenye afisini mahali ambapo shughuli za huduma zinafanyika .Kwa kurejelea hapa tunaona kwamba mtu huyu ameweka mikono ili kudhibitisha kwamba ni yeye ndio mwenye anafaa kujisajili ama mwenye alijisajili.

Watu wamepanga laini kila mmoja akiwa na nia ya kupata usaidizi kwa anachokihitaji kwenye afisi hii.

Kwenye andiko hili, tunaarifiwa kwamba kuna umuhimu ya mtu kufanya kazi na baada ya kufanya kazi, kuna malipo. Hakuna kazi inaenda bure bila kupata malipo kutokana na jasho lako.

Ni kwenye afisini mahali ambapo mwanadada huyu anawashughulikia wateja, waliokuja ili kupokea usaidizi kutokana na jambo linaloendelea kwenye afisini mwao.

Laini watu wamepanga kila mmoja akisubiri wakati wake. Muda unafika kwa kila mmoja ambapo majina yanatajwa mtu akisonga akipata kushughulikiwa. Wanaobaki wakiendelea kushawishiwa kinachoendelea na jinsi inafaa na yanayotakiwa.

Serikali inahakikisha kwamba wameboresha na kukuza talanta kwa kuweka michezo mbalimbali. Mwanadada huyu anaubeba bendera akitabasamu kwani anashabikia timu la fulani.

Watu hawa wanajuzwa kwa kinachoendelea hapa, ama shughuli kuu inayoendelea na sehemu ambazo wanaweza pokea huduma zao, pasi na kuwa na tatizo lolote wakiwa kwenye eneo hili.

Ni kwenye chumba cha kushughulikia huduma ya kimitambo ambapo watu hawa wamekuja kushughulikiwa kuona jinsi ya kuboresha huduma za kimitambo

Hawa ni vinara wakuu kwenye serikali ya Kenya. Tukimrejelea mtu mmoja amevaa mavazi inayodhihirisha kuwa yeye ni wakili mkuu nchini Kenya wakipata kuzungumza na rais mstaafu, Bwana Uhuru kenyatta.

Kalamu na kitabu kwenye meza huku wanaofanya kazi wanaendelea kwa kuandika na kujaza pengo kwenye karatasi haya.

Anayesimama ni rais wa jamhuri wa Kenya Bwana William Samoei Ruto, wakiwa na wenzio wakili wakuu kwenye nchi ya Kenya, wakiwa wamesimama hivi, kumaanisha kwamba kuna kitu kinachoendelea kikuu, kwenye taifa nchini Kenya.

Wanadada hawa ni wachezaji wa mpira, wakiwa wamebeba mipira na kushangilia kupiga doria kuonyesha kwamba wanafuraha kwenye nyuso zao.

Kwenye mikono kuna bibilia. Kando kuna mwanadada akiwa na mavazi akijaribu kusoma maneno naye anayebeba bibilia anajaribu kurudia nyuma yake kwenye maikrofoni. Inaonyesha kwamba anakula kiapo.

Kwenye mikono ameubeba bendera ya nchi Kenya. Ana furaha kwenye sura yake, akiwa amejifunga tena bendera kwenye kifua unaoonyesha kwamba anashabikia ama ana furaha kwa jambo fulani.

Ni kwenye chumba cha kutengeneza pasipoti ambapo mjamaa huyu amekuja kutoa ombi ili aweze kusaidiwa kuchukua au kwa kutafuta pasipoti yake ile kumwezesha kuenda ng'ambo.

Hapa tulipo ni mahali pa kupata huduma na kupata kujibiwa kwa swali lolote lile, ambalo pengine inakupa changamoto.

Wapendwa hawa wanasherehekea wakiwa wabeba bendera iliyo na rangi inayoonyesha kwamba bendera hii ni ya nchini ya Kenya. Wamesima kwenye uwanja huu wakishangilia na kushabikia kinachoendelea wakati huu.

Ni kwenye chumba cha kupokea huduma za kiserikali, ambapo washikadau hawa wameketi chini kwa kushughulika, wakibonyeza vitambo za kikompyuta ama vitambo za kipatakilishi wakishughulikia wanao mahitaji.

Ni michezo inaendelea, wakati mchezaji huyu anaonyesha ujuzi aliyonayo kwa kuruka kwenye mchanga, bali kwa kuruka kwake kunaonyesha furaha kwa wenzio, na wengine kupigwa na butwa, wakiona jinsi anavyoruka kwa umbali.